Hapa tunaona kuna hii insurance inaweza kuambia watu kwamba waweze pia kuweka mifugo yao, pets , katika hali ya insurance ili jambo likitokea wataweza kufidhiwa.

Pesa tunapotengeneza katika maduka zetu, maduka makubwa kama supermarket ,mpesa. Si vizuri kusafirisha hizi pesa moja kwa moja kama mtu kibinafsi bali unapata kama kampuni imeleta gari kama gari ambalo liko pale na inachukua zile pesa moja kwa moja hadi bank na zinakuwa saved .

Naona lori kubwa la kubeba gari ndogo za kuenda kuuzwa. Lori lenyewe liko barabarani, gari zimeweza kupangwa zile ambazo naweza kuziona ziko tano. Ni kwamba hili lori inazipeleka mahali ambazo zinaenda kuuziwa.

Hapa naona kuna gari limewekwa pale. Linauzwa na limeweza kung'arishwa vizuri na wameweza kuonyesha kila sehemu ya hiyo gari ambayo yule ambaye huenda anataka kuinunua ataweza angalia.

Tunaona biashara inanoga hapa , biashara yenyewe ni ya kuuza viazi tamu ,kuna hii viazi mbatata, kuna nduma, kuna mboga pale naona ,hiyo ndio kazi naona inafanyika ya biashara .

Naona kampuni ya kutengeneza na kuuza magari, kuna yale ambayo tayari yamekuwa. Magari ni mingi so mtu anaeza kuja so long as akona ile pesa akonayo, ataweza kupata chaguo lake.

Ni katika soko la kuuza aina mbalimbali ya matunda. Kuna hufanya biashara pale naona wawili. Kuna mnunuzi pale, amesimama. Huyu ambaye anauza ameuza kujikunyata, Ishara kwamba anashangaa iwapo atapata faida ama atafanyia hasara.

Hapa wameweza kutangaza kuhusu ile insurance ambao wanashughulikia na wanasema kwamba afya ya mtu ni kama tu mali kwa mtu. Hivyo wanaambia watu waweze kuchukua aina hii ya afya ya insurance .

Hapa naona wanatangaza kwamba, watu waanze kukubali kupokea malipo ya simu, wanaponunua bidhaa mbalimbali katika hiyo sehemu.

Hapa naona kuna baadhi ya gari mbalimbali ambazo zinauzwa, zimeweza kupangwa katika njia nzuri sana, zinapendeza, na pia zimeweza kupangwa kulingana na ile bei ambazo zinauzwa.

Naona hapa pesa ambazo zimewekwa ,kuna ya kitengo cha elfu moja noti ,kuna kitengo cha mia tano na kuna kitengo cha mia mbili, hapa ni biashara ,na zimewekwa hivi ili ikue rahisi kupeana baki.

Hapa naona vitu viko tayari kuuzwa sokoni. Kuna nyanya tayari zimewekwa katika vipimo tofauti ili kwamba mtu akija ukitaka kipimo cha shilingi hamsini unapimiwa unapewa. Kuna viazi tamu vimeoshwa havina uchafu. Kuna pale ndimu, kuna pale pilipili, nyanya, karoti zote zinauzwa.

Hapa naona muuzaji wa matunda pekee yake ,yeye anauza kuna machungwa ,kuna ndizi ,kuna tikiti maji ,ndizi kuna zile anauza ambazo zimeiva pia anauza zile ambazo ni mbichi , maembe na kadhalika.

Hapa nayo ni bima ya Britam wameweza kujitangza. Na wansema kwamba kwa kujiandikisha tu pesa kidogo tu, wameandika kwamba ni 620, na kisha wameweza kuelezea jala ambao watakawa yashughulikia katika hiyo bima.

Tunaona pale mama ako sokoni. Biashara yake ni ya kuuza. Anauza pale viazi, nyanya, kitunguu, hoho, na pia kuna wale wengine wanafanya biashara yao. Hawa wote lengo lao ni kufanya biashara ili waweze kujimudu katika maisha.

Aina ya biashara pale ya kuuza vitenge, vitambaa kama njia moja ya kujimudu katika maisha. Imepangwa kwa ustadi ili wateje waweze kuja, wanapoona hivyo wanavutiwa. Inachangia hata kuuza iweze kuwa juu.

Katika duka la kuuza mapambo. Mapambo yameweza kupangwa sehemu mbalimbali kulingana na bei yake na pia kulingana na originality . Kwenye ingine imetoka imewekwa kando, ingine imewekwa juu, ingine imeekelewa juu ya rafu, yote tayari kwa kuuzwa.

Katika duka la kuuza maziwa na wameweza kujitambua wao maziwa yao yanatoka sehemu gani ya Kenya, kuna wanunuzi pale wawili kwenye duka na pia kuna akina dada wawili wanaotembea pale nje.

Kuna wale mbao wa hawapendi kuweka pesa zao katika benki, kwa sababu ile hali ya convenience . Unapata mtu anaweka pesa kwa simu, maana anajua akitembea kila sehemu atapata M-Pesa, ambao wanashughulikia kutoa pesa zako katika simu na inakufanya mambo kuwa rahisi. Hakika. Unapotaka kutumia, pesa zako.

Kuna aina ya bima hapa yenye inajitangaza kwamba bima, mtu anaeza kupata tu kwa kutumia huduma ya simu. Kutumia tu huduma ya simu kueka pesa umepata bima yako.

Hapa naona ni katika duka la kuuza vitu mbalimbali. Kuna wale wamechoka wameketi. Kuna yule anatembea. Wahudumu wako kwenye hayo maduka ndani wanangoja.

Njia ya kuweka pesa, kulipa na pia unaweza deposit , lakini hapa mtu ako katika M-Pesa, amenunua vitu pale ni duka linaonyesha kwamba katika malipo yake mtu anaweza tumia njia ya simu, basi ndio anaelekezwa aende kwa M-Pesa aweze kutaja sehemu kisha aweze kufanya yale malipo.

Pale, kuna insurance ambayo inajia advertise , ina- inaelekeza wana- uh, wananchi kwamba si vizuri kuacha katika majanga ambayo yanakumba watu yaweze kukuaathiri. Hapo tunaona gari ambalo limefukuliwa na mafuriko, na huenda likaharibika, lakini kama ulikuwa umechukua insurance , hiyo si kitu ya ku- kusumbua akili. Watu waende insurance .

Naona jinsi moja ya kutoa huduma ya insurance , ambayo inajitokeza, na inajieleza baadhi ya insurance ambazo zinafanya, na kwa picha inaonyesha ninashugulikia kuanzia mtoto hadi mtu mzima.

Kuna gari pale imewekwa wameitangaza jinsi imeoshwa vizuri imeng'arishwa juu ya kuuzwa na wameweza kuweka vile vitu ambavyo iko navyo.

Ni biashara hapo ya kuuza maziwa, bado naona pale kuna wateja pale ndani, kuna hao wawili wameketi na hapo nje wameweza kuchora ng'ombe wa maziwa ambaye anaonekana kuwa na maziwa mengi sana.

Kuna duka la kuuza nyama. Wameweza kuwekelea juu ili mtu aweze kujua nyama inatokana na mnyama yupi na kuna zile tayari ambazo zimekatwa. Naona hapa kuna wahudumu naona kuna pia wanunuzi.

Hapa tunaonyeshwa pesa ambazo ni nyingi sana, na ishara kwamba, hii sehemu ambayo tunaonyeshwa hizi pesa, ni kwamba wako na pesa. Inastahili mtu uende kama unataka pesa, uweze kuongea nao ndio wakuelezee. Wanaeza anza kupeana kuanzia mia moja na kuendelea.

Hapa naona kuna watu wawili, kuna yule ambaye akona ufunguo. Funguo inakaa ni wa gari anapeana, ni kwamba washamaliza makubaliano sasa huyu ni kupewa funguo kisha aweze endesha gari lake.

Tunaona hilo kuna duka na duka lenyewe linauza maziwa na wameweza kuchora huyo aina wa ngombe, ambao ni Ayshire . Sasa wanaonyesha kwamba maziwa yake ndio mazuri na wanasisitiza maziwa wanayouza ni ya huyu ng'ombe.

Ni katika soko naona wauzaji na wanunuzi. Bidhaa ni vingi ambavyo vimeletwa pale sokoni na watu wanaendelea kufanya kununua na kuuza.

Hapa ni katika soko. Kuna nguo ambazo zimeweza kuletwa kutoka nje aina ya mitumba. Zimeweza kufungwa fungwa. Zinangoja wale ambao watakuja kununua. Kuna wale wanaweza chukua moja moja zote wanangoja waone vile watazifanya.

Hapa naona ni showroom ya kuuza magari, wameweza kuweka—ai, ma- magari yale ambayo wako nayo kwa sasa. Ili watu waweze kuyakuyaona, waweze kufanya maamuzi, ikiwa wanataka.

Hapa naona simu inaonyeshwa kwamba ikiwa umenunua vitu pale unaweza lipa kama huna hiyo pesa mkononi unaweza lipa na pesa ambayo iko kwenye simu. Mradi tu uende pale ufinye utaweza fanya yale malipo.

Inaonyesha hapa duka amabalo biashara yake ni kuuza tu maziwa na wameweza kuonyesha kwamba maziwa ambao wanayauza inatokana na aina fulani ya ng'ombe ambayo wamemchora pale.

Hapo nimeona kuna magari hapo yameekwa katika showroom . Magari mbali mbali yanauzwa na kwingine pale, naona yameekwa yako tayari ili waweze kununua.

Ni katieka, soko la kuuza chakula. Na hapa ameweza kuonyesha weiledi wake wa kupanga, vyakula vile ambavyo anauza. Pia ameweza kupanga kulingana na kipimo mbalimbali.

Kuna bima pale inajitangaza, inajiita Mayfair na hii katika iyo hali ya kujitangaza wameeza kuonyesha mtu ambaye amewezakupata ajali akaanguka na inasema kwamba katika hiyo bima yao wanazingatia mtu binafsi kujiekea.

Hapa naona kuna watu wawili, mmoja ako na ufunguo, anawekeza kwa mwingine ambaye yuko tayari, pale juu kuna file ambayo wameandikiana, kuna gari pale, kuna gari pale linaonyesha, ni kama washamalizana hiyo sasa anampa ufunguo.

Hapa kuna nona biashara tu ya kuuza samaki, samaki ni wa aina mbalimbali. Kuna samaki anauzwa akiwa mzima. Kuna yule ameweza kupasuliwa, kisha anauzwa kipande kipande, ili mtu au kama ako na pesa kidogo anaweza kupewa samaki wa pesa kidogo.

Hapa kuna duka ambalo linauza mafuta linajitangaza na pale kuna mhudumu ambaye ako tayari kuuzia watu watakapkuja kununua haya mafuta.

Hapa naona watu kwenye soko wanafanya biashara kujimudu kimaisha. Kuna wale ambao wanauza, kuna wale ambao wamekuja kununua na kuna wale ambao wako pale kuangalia waweze kuona kwamba kila mtu ako katika hali ambayo ni salama, wanaona wanachunga usalama.

Hapa naona kuna noti mtu ameshika anahesabu. Noti za elfu elfu. Kuna inakaa ni kisanduku anahesabu akizipanga. Ni kama anataka kupiana change . Na anataka kuhakikisha ziko ngapi.

Hapa naona sehemu ambayo kwenye duka na katika hii duka pia wanashughulikia watu ambao wanataka kuweka pesa ama kutoa pesa.

Naona soko na sehemu ya soko ambayo wameonyesha ni sehemu ambayo inauza nafaka mbalimbali, na pia kuna matunda mbalimbali pale ambayo yameweza kujitokeza, na kuna watu ambao wako katika hilo soko.

Naona gari ambalo ni la aina ya toyota KDK ambayo imewekwa pale tayari kwa kuuzwa ama kwa unaweza kukodisha kwa muda. Ishara ya kuwekwa apo ni kwamba iko tayari kwa mtu ambaye atakuja na pesa kisha atumie vile anataka kulingana na vile wataskizana.

Pale tunaona duka kubwa la kuuza vitu mbalimbali. Ameweza kupanga hivyo vitu vyake kwa njia ambayo ni maridadi. Kwa mfano, pale kuna sehemu anauza mayoghurt , kuna maziwa pale. Hapa ameweza kuweka vizuri sana ili unapoenda kama ni ile kampuni fulani unataka, ndio hio iko hapo mtu anachukua.

Hapa tunaona mahali ambapo pesa inabadilishiwa huenda ikakuwa hii ni bank . Yule ambaye kuna pesa ambazo si za Kenya anaweza kubadilishiwa hapa kwa Western Union. Aweze kupata zile anataka na kama kuna huyu wa Kenya ambaye anataka kubadilisha kulipa yenye dollars anabadilisha pia kwa hii Western Union.

Kwenye duka la kuuza vitubza shambani. Na katika hili duka lake anauza ndizi. Anauza ndizi yenye imeiva, anauza ile yenye haijaiva, anauza nyanya, avocado na vitu vingenevyo vya kula.

Hapa naona gari ambalo limeweza kuwekwa pale, hili gari linauzwa na pia linaweza kutumika katika kupeleka vitu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, iko tayari kwa utumizi na kwa kununuliwa.

Tunaona duka ambalo lina shughulikia tu mapambo. Mapambo ni ya aina mbalimbali na yameweza kuwekwa kupangwa kulingana na vitengo mbalimbali. Kuna mmunuzi pale mmoja namwona.

Gari moja, ambalo ni nzuri sana, linauzwa. Kuna hapo jamaa mmoja amesimama pale analitazama, huenda anauza ama ananunua.

Hapa naona kuna biashara imeekwa hapo ya mambo na nywele, kuna viti viko tayari. Ndani ikijaa waweza kuketi hapo nje kuna viti viwili. Pia ameweza kutangaza ile kazi ambayo anaifanya katika hiyo duka yake.

Hapa naona kuna wanatangaza kuhusu bima, bima ambayo sahihi wanayo itangazia, ni kwa ajili ya wale watu ambao ni wabodaboda. Na wanaambiwa kwamba ni bima ambayo hakika, wanaweza uwezana nayo kuweka, na wameweza kupeana ile njia ya kuwasiliana nao na hata yale malipo ambayo wanastahili kulipa.

Hapa naweza kuona magari mbalimbali ambayo yameweza kupangwa vizuri na haya magari yako tayari kuuzwa wameweza kuyaeka kila moja vile inastahili na vile inafuatana na bei yake.

Magari yamewekwa pale. Magari ni aina mbali mbali. Rangi ni mbali mbali na kisha miundo ni mbali mbali. Ni mtu na pesa yake.

Ni katika soko na huyu ameweka biashara ambayo amechagua ni kudeal to na mambo vitu vya kuvaa miguuni, vitu vya kuogea, ambazo ni sleepers na crocks .

Naona duka ambalo lina hudumu mambo ya kubadikisha kuweka pesa kwa simu na kutoa pesa kwa simu lakini sijaona watu ambao wanahudumiwa na mhudumu mwenyewe yuko ndani labda.

Hapa kunatangazwa aina ya bima ambayo inajiita AAR Insurance ambayo inajitangazia kwamba inaleta huduma zake karibu sana na mlango wa kila mtu.

Hapa kuna duka hapa watu wanafanya ununuzi. Wanauza matunda mbalimbali, kuna mboga, kuna mahindi. Wameweza kutandika vizuri. Wanunuzi wanapita wakiangalia kile ambacho wanataka.

Hapa kuna aina mbili ya noti, kuna mia tano na maelfu moja nyingi sana. Kuna huyu ameshikilia, yeye anafanya biashara ya kubadilisha, anangoja watu waje pale waweze kuwasiliana naye.

Hii sehemu naona wanashughulikia magurudumu ya magari wanaweza kutia pressure ndani wanaweza kuuza ikiwa moja imeharibika hio ndio kazi naona wanafanya hapa ni biashara ya magurudumu ya magari.

hapa naona ni kwenye soko, kuna wauzaji, kuna wanunuzi. Naona hii katika hii soko ni chakula naona ambao watu wanauza sana. Naona kuna viazi, kuna mahindi, kuna ndizi, na pia kuna nyanya vitunguu.

Hapo tunaona insurance moja ambayo inajiita cover bora medical insurance . Inaweza pale kujitangaza jubilee insurance ambayo inasema kwamba zile vitu ambavyo mtu akisharegister ama zile faida mtu atapata kutokana nayo.

Tunaona pale kuna wanaume wawili, kuna pale gari. Huyu anawekewa mafuta kwa sehemu ambayo mafuta yanauzwa. Amekuja ili aweze kuuziwa mafuta. Akiuziwa lazima atalipa kwa kutumia pesa na safari itaendelea.

Gari pale linauzwa, KCM 709K. Wanaliuliza, na unaweza kulipiga picha iwapo kuna yule ambapo amependezwa, basi anaweza wajulisha, waeze kuongea kama anaeza wauzia.

Naona pesa hapa zimeweza kuonyeshwa kisha wameweza kuonyesha president wa kwanza wa Kenya na hii pesa inatumika katika biashara na katika uchumi wa nchi.

Hapa naona biashara inanoka kuna huyu anauza bids na pia kuna hizo zinakaa nguo zingine anauza, anatarajia wateja wache kisha waweze kuuzia aweze kupata faida yake.

Hapa naona vyakula ambavyo vinauzwa vimeletwa. Viko tayari. Wanunuzi wanangojewa waweze kuja kwa ajili ya kile ambacho wanakitaka na mboga kuna pale nyanya, kuna watermelon na vinginevyo.

Jamaa pale anafanya kazi katika hiyo duka ya kuuza maziwa na amefungua mlango, kuonyeshana kwamba hakika ako tayari katika kazi yake na kwa kukaa pale nje huenda anataka kuona wale wateja aweze kuwaelekeza awaambie, Njooni niwauzie. Ana imani katika kazi yake.

Ni duka moja la kuuza viatu na viatu huyu muuzaji ameamua kushughulikia viatu ambavyo huvaliwa wakati watu wanafanya michezo na mazoezi. Ameweza kuvipanga katika kulingana na zile namba, kwanzia namba ndogo adi kubwa.

Hapa kuna mtu ambaye anaonyesha kwamba yeye ako na pesa, kumaanisha ile kazi yake anafanya ni ya kupeana pesa na hio pesa akipeana lazima pia anahitaji faida na ako tayari kupeana na anangoja watu waendee.

Hapa naona kuna mtu ambaye ameshika pesa kwa mkono na si pesa kidogo ni mingi. Huenda huyu mtu anafanya kazi kwa benki na anaambia watu waweze kuendea mikopo maana pesa ni nyingi sana ako nazo.

Kuna watu hapa wawili. Kuna mmoja anafanya hiyo kazi ya huduma ya pesa. Ukiwa na hiyo kadi unaingiza, amemwambia aingize kisha ile pesa anataka ikitoka atampea.

Hapa naona mtu ambaye ameweza kufanya malipo yake na ameweza kuambiwa mabaki katika simu yake na pia wanaweza kuonyesha vile mtu anaweza kupata matumizi yake katika pesa zake za simu.

Naona hapa kuna aina ya bima ambayo inajitangaza hapa na hii bima inataka kufikia wale wanafanya biashara ya taxi. Waambiwa zile pesa ambazo wanaweza lipa kwa mwaka mmoja.

Chakula imetolewa shambani, imevunwa. Vitunguu vimejaa pale. Kuna lori, kuna huyo jamaa anashukisha, kazi yake ni kubeba. Huwenda akashindwa kubeba, maana hio ina lori kubwa sana, hiyo mizigo ni mingi kwake.

Naona kuna duka ambalo linauza mapambo. Haya mapambo yameweza kuwekwa vizuri, pia kuna kuuzwa bags za kina mama, pia zimeweza kuwekwa sehemu moja, kisha wanangoja wale ambao watakuja kununua.

Hapa kuna magari ambayo yameonyeshwa pia kuna mafuriko pale tunaona ikitembea kwa maji na hapo wanaweza kuambiwa kwamba kuna zile ambazo zinastahimili kupita na kuna zile haziwezi. Wanahamasisha unaponunua ni gani utaendea?.

Katika sokoni naona akina mama wako pale wamejitahidi katika biashara yao, wanauza pale matunda mbalimbali. Naona nyanya, naona papai, naona avakado na kuna pale machungwa, passion na kuna vingine. Kuna pia wale ambao ni wanunuzi wamekuja kununua.

Hapa pia naona, watu ambao wamekuja kutafuta huduma za fedha, kuna wale ambao wamekuja kuweza kuwa kulipa na kuna wale wamekuja kutoa pesa kwenye simu za M-Pesa na pia kuna wale ambao wanainquire kama pesa wako nazo itawezekanaje waweze kuweka hizi, waweze kutoa zile.

Naona hapa kuna huyu jamaa amesimama, yeye ndio anauza, kuna wale wanunuzi. Yeye biashara yake ni ya kuuza sandals , ameweza kuzipanga vizuri na naona mizigo ingine iko hapo chini. Hii ya juu ikiisha ndio anatoa hapo anaweka. Ako tayari katika biashara yake kujiendeleza, aweze kuuza apate faida.

Hapa ni katika ofisi moja ya insurance na jinsi. Na inashughulikia na domestic home insurance mambo tu na ya nyumbani ,vitu vya kutumia pale nyumbani. Na wameweza kuelezea baadhi ya vile vitu vya hapo nyumbani ambavyo wanavyoshughulikia iwapo utaweza kuchukua huduma zao.

Hapa unaonyesha sehemu huenda ikawa ni bank ambapo wanadeal na mambo ya pesa. Huhesabu pesa ile ambayo imeweza kuwekwa. Kuna sarafu. Kuna pia noti.

Hapa naona kuna lori moja kubwa la kubeba mizigo na hasa sasa kazi ya hili lori ni kubeba gari zingine ambazo ni za kwenda kuuzwa inazipeleka katika show yake ambapo kwa ile duka ambao zinaenda kuwekwa ili ziweze kuuzwa.

Naona hapa ni katika duka moja ambalo linafanya kazi ya kuweka pesa kwa simu na kutoa pesa kupitia njia ya simu. Lakini hapo mbele kuna jamaa huyo kijana ameweza kulala pale ni kama ako na mawazo. Kuna pale yule mwingine haonekani vizuri msichana, sasa hatujui ni kama amepoteza pesa.

Naona mama mmoja akielekea kwenye duka ambalo ni la umaarufu mpesa. Kuna mwingine pale kando ameweza kuketi hapo hii sehemu inaonyesha kwamba ni biashara inaendelea hapo.

Naona pale kuna watu ambao wameweza kusimama pale juu. Wanatazama kule chini. Hapa chini kuna gari, huenda zinauzwa ama ni taxi, zinangoja watu ili waweze kuzichukua wale ambao wanahitaji huduma zao.